Hii ni sekta ya biashara. Kibanda hiki kina viazi vilivyopangwa kwa mikebe. Pia kina karoti, pilipili hoho na tango peke yake.

Haya ni mandhari ya sokoni. Wachuuzi wanauza mboga, matiunda na vyakula vya aina nyingi kama vile nyanya, kabichi, pilipili hoho, karoti, spinaji, ndizi, machungwa, ndimu tufaha, mahindi na viazi.

Hii ni sekta ya biashara, biashara ya matunda inaonekana kunawiri upande huu. Mchuuzi huyu ana aina nyiungi ya matunda, kama vile ndizi, maembe, papai, tikiti maji, nanasi, machungwa na tufaha.

Hii ni sekta ya biashara. Shilingi mia moja za zamani za Kenya zimetandazwa mezani. Zinaonyesha upande wa mbele ulio na mchoro wa rais wa kwanza Hayati Mzee Jomo Kenyatta, Simba Wawili, Ngao, na Mikuki Miwili.

Hapa ni sokoni. Naona wachuuzi watatu. Mmoja amesimama na wawili wameketi. Mmoja wao ambaye ni wa kiume, amevaa kofia kichwani na saa mkononi. Amejishika tama. Wanauza matunda ya aina mbalimbali, kama vile, tikiti maji, parachichi ,papai, machungwa ,ndizi na nyinginezo

Kuna noti mbili, moja ya shilingi elfu moja na nyingine ya shilingi hamsini. Mtu mweusi kutoka Kenya ameshika noti ya elfu moja akitumia mikono yote miwili, nayo ya hamsini imebakia juu ya meza.

Hii ni sekta ya biashara, mchuuzi huyu anauza mboga ya aina ya malenge, ana aina mbili ya malenge, nayo ni ya kiasili na isiyo ya kiasili.

Mkono umeshika noti tatu. Noti hizi ni za jumuiya ya Kenya. Kuna 1000, 500 na 100. Zote kwa ujumla ni shilingi 1600.

Hii ni sekta ya biashara. Mikono miwili imeshika noti za shilingi elfu moja. Inaonekana ikizihesabu ni ngapi.

Hili ni duka. Lina huduma za M-Pesa. Pia lina kreti tano za soda, friji, magunia tisa ya mchele wa aina mbalimbali na beli nane ya unga wa ugali na ngano.

Haya ni mandhari ya sokoni. Kuna aina mbalimbali ya mboga kama vile; pili pili, tango, ndimu, nyanya, karoti, vitunguu na viazi. Pia kuna ndoo mbili za rangi ya manjano.

Hii ni sekta ya biashara. Mchuuzi huyu, anauza viatu vya aina mbalimbali. Viatu hivi ni vya wanaume pekee yake.

Hapa ni sokoni. Kuna wachuuzi na wanunuzi. Kuna aina nyingi ya matunda kama vile; maembe, ndizi, parachichi na mandizi. Pia kuna mboga kama vile; malenge, karoti na viazi.

Hii ni sekta ya biashara kuna noti ya shilingi mia tano. Upande wa mbele una picha wa rais wa kwanza wa kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta. Pia inaonyesha tarehe ambayo ilichapishwa. Upande wa nyuma kuna picha ya meli, ngao na mikuki miwili.

Haya ni mandhari ya sokoni. Kuna wachuuzi na wanunuzi kutoka sehemu mbalimbali. Wengine wana miavuli kwa sababu ya kujikinga kutokana na mvua unaonyesha. Wengine wana buti nyeusi kutokana na matope.

Haya ni maandhari ya sokoni, kuna wachuuzi ambao wanauza mboga za rangi ya kijani. Naona wanunuzi wawili. Mmoja ni wa kiume, na mwingine wa kike, wanaonekana kana kwamba wanataka kununua

Hii ni sekta ya biashara, wachuuzi wanauza mboga kama vile; kabichi, nyanya, kitunguu, malenge na dania. Pia wanauza matunda kama vile ndizi na machungwa. Naona mnunuzi mmoja aliyevalia buibui nyeusi akichagua bidhaa hizo.

Hii ni sekta ya biashara, kuna viatu vya aina mbalimbali. Viatu hivi vimenuiwa kuuziwa watoto wa jinsia ya kiume peke yake.

Mikono ya mtu mweusi kutoka Kenya inaonekana ikiwa imeshika noti za elfu moja ya jumuia ya Kenya, inazihesabu kisha inasipana kutumia vibanio.

Haya ni mandhari ya sokoni. Kibanda hiki kina aina mbalimbali ya mboga kama vile nyanya, vitunguu, maji, vitunguu saumu, malenge, karoti, dania pilipili hoho za rangi nyekundu, manjano na kijani na mbaazi. Pia kuna tunda lenye jina parachichi mwitu .

Kuna noti mbili ya shilingi elfu moja na hamsini. Mtu mweusi kutoka Kenya ameshika noti ya elfu moja, na ya hamsini imebakia juu ya meza.

Hii ni sekta ya biashara. Kibanda hiki kina nyanya, mgomba wa ndizi wa kupika, ndizi za kuiva, ndimu, pilipili hoho na tangawizi.

Huu mkono umeshika shilingi elfu moja. Ni pesa ya jumuiya ya Kenya. Imechorwa picha ya meli ikisafiri majini.

Hii ni sekta ya biashara. Wachuuzi walioketi wanauza matunda ya aina mbalimbali. Wanunuzi waliosimama, wanaonekana wakitazama bidhaa hizo.